Mwanamke amebeba mtoto amesimama chini ya mti mrefu. Amevaa koti nyekundu na nguo nyeupe. Mtoto analia na mwanamke anajaribu kumtuliza. Gari nyeusi imepita mbele yao. Watu wengine wamesimama nyuma ya mti wakiongea. Jua linawaka juu angani. Kijani cha majani ya mti kinaonekana vizuri.

Hapa kuna mkono wa mtu ambao umeshika pesa za nchi ya Kenya za noti mbalimbali kama vile za elfu moja, mia tano na hata mia moja.